Nguzo ya umeme imesimamishwa katikati ya shamba lililolimwa mimea mbalimbali kama vile mahindi huku nyaya zake zikiwa zimeelekea maeneo tofautitofauti kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya maisha ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa pembezoni mwa makazi ya watu, zikiwa na vifaa mbalimbali huku nyaya za umeme zikiwa zimeelekea kwenye jamii ili kupeleka nishatii hii muhimu sana kwenye maisha ya kila siku.

Nguzo mbili za umeme zimesimama imara juu kukiwa na vifaa mbalimbali zikiwemo nyanya nene zilizotoka na kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii kwa matumizi ya kila siku hasa viwandani, mahotelini, majumbani na ata viwanja vya michezo.

nguzo nyingi za umeme zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu ,juu ziko nyaya zikielekea maeneo tofautitofauti ili kupeleka nishati hii muhimu kwaajili ya matumizi ya kila siku .

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa katikati ya makazi ya watu, juu yake vipo vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyaya, zilizotoka kuelekea sehemu tofautitofauti, kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii.

Nguzo ya umeme imesimamishwa kando na nyumba ya makazi ya watu, ikiwa na vifaa mbalimbali juu yake, pamoja na nyaya zilizotoka kuelekea maeneo mbalimbali kupeleka nishati hii muhimu kwa jamii, kwa matumizi ya kila siku ya majumbani na viwandani.

Tangazo limeandikwa kwenye nguzo ya umeme, likiashiria ni mahali palipo hatari, hivyo si salama kwa mtu yoyote kusogelea au kupita kando na sehemu hii.

Nguzo mbili za umeme zimesimamishwa kando na nyumba ya makazi ya watu, juu kukiwa na vifaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyaya zilizonene na nyembamba zilizotoka kuelekea kwenye jamii, ili kupeleka nishati hii muhimu kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Nguzo za umeme zimesimamishwa pembezoni mwa ukuta, zikiwa na nyaya zinazoashiria kupeleka nishati hii muhimu maeneo mbalimbali ya mji kuhakikisha shughuli za kila siku zinaendelea, ili kuweza kupata faida hasa za makazini.

Mashine, minara na mitambo mbalimbali ya umeme, ikiendelea na kazi ili kuhakikisha nishati hii muhimu kwaajili ya maisha ya kila siku haipungui wala kukosekana, hasa maeneo ya vijijini.

Wanaume wafanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, wakiwa wanaendelea na kazi hii ya kila siku huku gari kubwa ikiwa imeegeshwa pembeni inayowaletea malighafi wanazozitumia.

Mwanaume anayefanya biashara ya usafirishaji kwa kutumia bodaboda akiwa amewasili eneo ambalo alipeleka kifurushi, na sasa anakabidhiana na mteja wake wakiwa wote wenye furaha.

Wakanyakazi na wajenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, wakiwa kazini tayari kuendelea na shughuli zao, huku gari kubwa inayowaletea malighafi wanazozitumia, ikiwa imeegeshwa pembezoni.

Barabara ikiendelea kujengwa kwa kiwango cha lami, wafanyakazi wakichanganya malighafi tofautitofauti na kuzimwaga, wakiendelea kuzisambaza huku gari kubwa inayozileta ikiwa imeegeshwa pembezoni.

Mazingira ya katikati ya mji, watu ni wengi wakivuka kwenye barabara iliyojengwa kwa kiwango cha rami wakielekea kwenye shughuli zao za kila siku, huku magari nayo yanaendelea na safari zake.

Takataka nyingi zimetupwa eneo lisilo rasmi, nyuma ya ukuta wa makazi ya watu, zikiwa zimesambaa na kuhatarisha afya za wote wanaoishi maeneo haya, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa magonjwa yanayoambukiza, kama vile kipindupindu.

Chombo kinachotumika kuhifadhia takataka ngumu kipo ofisini, kikiwa kinasubiriwa kujaa na baadae kutolewa nje ili magari yanayopita kuzikusanya kubeba na kupeleka jalalani.

Wafanyakazi wa usafi wa mji wakiendelea na kazi zao, huku wamevalia mavazi ya kikazi zaidi wakitumia mifagio ya kusimama, huku mmoja wao akimwaga maji kwa kutumia bomba maalumu la umwagiliaji wa kisasa.

Eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kumwaga takataka, wajasiliamali wengi wanaume kwa wanawake wakiendelea kutafuta vyombo mbalimbali vya plastiki wakati ambao magari yamefika na kuzimwaga zilizotoka mitaa mbalimbali.

Takataka nyingi zilizomwagwa jalalani zimesambaa kila mahali, huku gari maalumu linalotumika kwa ajili ya kuzikusanya ikiendelea na kazi, wakati ambao wajasiliamali wadogowadogo nao hawajabaki nyuma, wanaendelea kutafuta chupa za plastiki ili baadaye kuzipeleka kiwandani.

Gari kubwa linalotumika kubebea takataka mitaani likiwa limejaa kupita uwezo wake, wafanyakazi wakiendelea kuzibeba na kuzijaza ili kuanza safari ya kuelekea, eneo maalumu lililotengwa la jalalani na kuzimwaga.

Gari inayotumika kubeba takataka toka mitaani na kuzileta jalalani, tayari imefika ili kuzimwaga, huku wajasiliamali wadogowadogo wakiendelea kutafuta chupa pamoja na vitu vingine, ili kuvipeleka kiwandani , kuchakatwa na baadaye kuvirudisha vikiwa vipya.

takataka nyingi za plastiki zimekusanywa sehemu moja kwenye mifuko mikubwa, baada ya wajasiriamali wadogowadogo kuzitafuta na kuziokota mitaani ili kwenda kuziuza viwandani ,kuchakatwa na baadae kupatikana bidhaa mpya.

Wanaume waliojiriwa kufanya usafi ndani ya mji wakiendelea na shughuli zao za kila siku kuhakikisha mazingira ni safi, salama na rafiki kwa kila mkazi anayeishi eneo hili.

Moja ya vifaa vinavyotumika kuhifadhia taka ngumu tayari zimejaa na wanajamii wamezitoa nje ya nyumba zao, ili gari inayopita na kuzikusanya iweze kuzipakia na kuzipeleka jalalani.

Vifaa vinavyotumika kwenye kuhifadhia taka ngumu hasa majumbani na maofisini, vyenye muonekano na ukubwa tofauti tofauti vimeshushwa toka kwenye gari tayari kusambazwa kwenye jamii ili kuhakikisha mazingira ni safi, salama na rafiki kwa ajili ya wakazi.

Takataka tofautitofauti zikiwa zimesambaa jalalani, huku magari yanayotoka mitaani kuzikusana na kuzileta yakiwa yamefika tayari yakijiandaa kuzimwaga na kurudi kuendelea na kazi zao.

Mtaro unaotiririsha maji taka, tayari kiasi yametuama yakiashiria utengenezaji wa vijidudu mbalimbali, vinavyohatarisha magonjwa ya kuambukiza kama vile kipindupindu.

Magari yanayotumika kubebea takataka na kuzileta jalalani, tayari yamefika yakiwa yamejaa ili kuzimwaga, na kurudi kuendelea na shughuli hii, kuhakikisha mitaa ipo safi na salama kwa ajili ya wanajamii.

Gari kubwa inayotumika kubebea Takataka ngumu, inapita mtaani na kuzikusanya zote zilizotolewa nje na wana jamii ili baadae kuanza safari kuelekea jalalani na kuzimwaga kule.

Gari kubwa inayotumika kuzolea takataka, ikiendelea kupita mtaa kwa mtaa, ili kuzikusanya ambazo zimetolewa nje na wanajamii na baadaye kuanza safari ya kuelekea sehemu maalumu iliyotengwa, ili kuzimwaga na kuyaacha mazingira yakiwa safi na salama.

Eneo lililotengwa kwa ajili ya kutupia takataka tayari magari yameshakuja na kuzimwaga, huku wajasiriamali wadogo wadogo wakizichambua na kutafuta chupa za plastiki ili kwenda kuziuza sokoni, na kwenye viwanda zikachakatwe na baadae kurudishwa mtaani zikiwa mpya.

Ndani ya eneo la jalalani, linalotumika kumwagwa takataka zinazotoka mitaani, wajasiliamali wadogo, wakiendelea kutafuta chupa za maji na za soda zilizotengenezwa kwa plastiki ili kwenda kuziuza kiwandani zichakatwe na baadae zirudishwe zikiwa mpya.

Wanajamii toka mitaa mbalimbali wamekusanyika eneo moja, ambako imeegeshwa gari maalumu ya kubebea taka, wakiwa wamezibeba kwenye vifurushi tofautitofauti, kuziweka na badaye safari ya kuelekea jalalani kuanza.

Mjasiriamali mdogo akiwa jalalani, akiendelea kufukua kwenye takataka na kutafuta vitu mbalimbali anavyovihitaji, kama vile chupa za maji ili kwenda kuziuza viwandani, kuchakatwa na baadae kurudishwa zikiwa mpya kwenye jamii.

Taka ngumu zilizotupwa eneo lisilo rasmi zinachomwa na kutoa moshi ambao unasambaa kwa jamii na kuhatarisha afya za wakazi ikiwa ni pamoja na kupata kifua kikuu.

Vyombo vinavyo tumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka ngumu majumbani pamoja na maofisini, tayari vimejaa na kutolewa nje kusubiria gari zinazopita zipakie na kuzipeleka kumwaga jalalani.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kutunzia takataka ngumu, majumbani na hata maofisini kikiwa na rangi yake nyekundu kimesimamishwa kando na ukuta, huku kukiwa na ishara ukutani inayoonyesha namna ya kufanya mazingira yabaki safi, salama na rafiki kwa kila anayeishi eneo hili.

Moja ya chombo kinachotumika kuhifadhia taka ngumu, kimeegeshwa pembezoni mwa ukuta ili wanajamii kutoka mitaa mbalimbali waweze kuzikusanya mahali hapa, na gari ipite kuzibeba na kuelekea kuzimwaga jalalani.

Takataka ngumu ambazo zimetupwa eneo lisilo rasmi kando ya ukuta wa nyumba ya makazi ya watu, zikizagaa na kuashiria zinaweza kusababisha mlipuko wa magonjwa mbalimbali.

Mwanaume mfanyakazi wa usafi wa mji, akiendelea na kazi zake za kila siku, ikiwa ni pamoja na kuzitoa takataka zilizowekwa pembezoni mwa nyumba, ambazo wanajamii wamezitoa kupeleka kwenye gari, ambayo baadaye inaelekea jalalani.

Gari inayotumika kusafirishia maji yaliyo safi na salama imeegeshwa pembezoni mwa barabara ya vumbi huku kando yake yakiwepo matenki mbalimbali yanayotumika kwa ajili ya kutunzia.

Bomba kubwa linalotumika kusafirishia maji safi kuelekea maeneo mbalimbali katika jamii, limepita juu ya mtaro unaopitisha machafu, yakiashiria kuwa na vijidudu vinavyoweza kuambukiza magonjwa mbalimbali.

Mabomba makubwa, yanayotumika kusafirishia maji kuelekea maeneo mbalimbali, yamechimbiwa, tayari kwenye ardhi yakiendelea na zoezi hili, ili kuyafikisha maeneo ambayo huwa hayapatikani kwa urahisi, ikiwa ni pamoja na vijijini.

Mabomba makubwa ya kusafirisha maji yaliyo safi na salama yamepitishwa juu ya mfereji unaopitisha maji machafu, yakiashiria kutokuwa na usalama wa wakazi wa maeneo haya.